Madaktari wa kijisia ya kike

Mzazi wa aina ya kike aliyevaa barakoa na nguo nyeupe anayemshikilia mtoto mchanga anayetarajiwa kudungwa chanjo na daktari aliyevaa nguo nyeupe. Karatasi lililochorwa picha mbalimbali lililobandikwa ukutani. Rangi iliyopakwa ukutani ni nyeupe na samawati.

Mwanaume mweusi kibonge aliyevaa shati la samawati na suruali, amefungua mdomo na kunyosha mkono ulio na saa kwenye kiganja. Kando yake ni bango kubwa lina rangi ya samawati na limeandikwa maandishi mekundu. Matanki matatu ya maji na kibaraza kikubwa.

Watu wawili walioshikiliana mikono, mmoja wao aliyevaa saa ya kijivu na gwanda jeupe kuashiria kuwa dakitari na mwingine kuonekana kuwa kupokea matibabu ya mgonjwa.